Mahali hapa panaonekana wafanyakazi kutoka kitengo cha kufanya usafi. Wanapea watu mitungi ya maji ili watu waweze kutumia mitungi haya kwa shughuli za kila siku kama kunawa mikono. Huenda baada ya kutoka msalani au baada ya kufanya chochote kile ambacho kinaweza kusababisha mikono iwe chafu.

Kwenye hospitali madaktari wanamhudumia mgonjwa anayeonekana kuwa amefungua mdomo yake ili aweze kushughulikiwa. Huenda mgonjwa ana shida ya meno au pengine ana matatizo mengine ya kimwili inayofanya aletwe hapa ili kupata matibabu kwenye hospitali.

Mahali hapa panaonekana ni mahali pa mganga wa kiasili ambayo husaidia watu wengi katika shida wanazo. Mganga wa dawa za kiasili hutumia dawa hizi ilikutibu shida mbali mbali au magonjwa ambayo watu huwa nayo.

Mahali hapa panaonekana wafanyakazi wa mambo ya kupeana dawa au wafanyakazi wa hospitali. Wanapeana dawa kwa mtoto mchanga ambaye mama yake amemshika kwa mikono yake. Huenda dawa wanayopea mtoto ni ile inayosaidia kuzuia magonjwa yanayotarajiwa, huenda yakaja hapo baadae.

Kwenye kituo cha matibabu au hosptalini au zahanati, daktari anaonekana yakwamba anashughulikiammtoto mchanga akiwa mikononi mwa mama yake, madaktari hawa wanafanya kazai nzuri kuhakikisha yakwmaba watoto wachanga wamepata matibabu inayofaa ili kusaidia kuzia magonjwa.

Mahali hapa pana watoto wanaojaribu kuteka maji ya kunywa , inaonekana kwamba maji yenyewe imeandikwa ya kwamba ni vizuri kuyanywa lakini yale maji ambayo yako chini yanaonekana ya kwamba ni chafu na haifai hata kidogo kuweza kutumiwa na watoto kunywa.

Kwenye chumba cha matibabu, wagonjwa wanashughulikiwa ili waweze kupata matibabu ya magonjwa mbalimbali, kuna chumba kimoja cha matibabu ambayo inatumiwa kutibu wagonjwa wenye magonjwa au wagonjwa ambayo hali yao iko mahututi.

Mahali hapa panaonekana mtu anayebeba chombo au kifaa kinachotoa moshi. Moshi yenyewe kwa wakati mwingi inatumika kuwatawanya watu wanaoandamana katika sehemu mbalimbali za nchi, huwa inatumika sana na askari kuwatawanya waandamanaji katika sehemu mbalimbali za nchi.

Kwenye chumba cha kujifungua kwa akina mama panaonekana viongozi na watu wameandamana nao ili kutembea kwa kituo hiki. Kuhakikisha mambo ya matibabu yanaendelea vizuri, ili waweze kujua kama wanaweza shughulikia.

Shughuli linalotekelezwa mahali hapa ni kuwa kupeana chanjo au huenda wanapeana dawa kumtibu mtoto mdogo mchanga anayeshikiliwa na mama yake ,hiyo ni nzuri kwa sababu linasaidia kuzuia magonjwa mbali mbali hasa lile la kutibu au kupeana kinga la magonjwa kama la polio.

Watu hawa wanatekeleza shughuli ya kunawa mikono na maji yanayotiririka. Kando yake pia pamewekwa sabuni, ili iweze kutumika pamoja kusafisha mikono ili kusaidia watu kujikinga na magonjwa ya kuambukizana, pia wamefunga mapua yao na barakoa.

Kwenye sehemu ya matibabu tunaelewa kwamba, hapa ni hospitali ambapo watu wanatibiwa wenye shida za macho.

Mahali hapa panaonekana kwamba kuna vidonge, alafu kuna sindano inayotumiwa kuwadungia wagonjwa vidonge hivi. Vidonge vinanyo tumika hapa, huwenda zinasaidia kuzuia magonjwa mbali mbali yasiweze kuenea haswa katika watoto wa umri mchanga sana.

Mahali hapa ni majengo yaliyoporomoka kando yake kuna kijana anayesimama ili kuyatazama majengo haya yaliyoporomoka.

Dawa ya aina mbalimbali huweza kutibu magonjwa mbalimbali. Ikiwa mtu anasikia maumivu za kichwa, kuna tembe ambazo anaweza kupewa na akasaidika maumivu yakaweza kupungua. Alafu pia dawa nyingi zaweza kumezwa, alafu ingine mtu anaweza akadungwa.

Katika hospitali, daktari anaelezea mgonjwa jinsi au jinsi atakavyopata kuelewa kuhusu suala ambalo wanazungumzia mahali pale.

Kwenye sehemu za matibabu huu hospitali, tunafahamu ya kwamba ,daktari anashughulikia mgonjwa ambaye ana shinda ya meno. Daktari analiangalia meno ya mgonjwa kisha anaipa dawa inayofaa kutibu ile shinda mgonjwa alikua nayo.

Hapa pana watoto wanaotega maji. Linaonekana ya kwamba watu katika sehemu hii wana shida ya maji. Inaonekana ya kwamba watu hawa wanaweza kupanga laini ili waweze kupokea maji. Jambo ambalo linadhihirisha wazi kuwa kuna uhaba wa maji mahali ambapo watoto hawa wanatoa.

Mahali hapa pana chupa inavyotumiwa kuweka dawa, ya kiasili inayotumika kutibu watu wenye magonjwa ya kisukari.

Shule linalotekelezwa mahali hapa ni matibabu ya meno, kuna daktari anayeshughulikia wagonjwa mwenye tatizo la meno, huenda meno limeosa anawesa kutoa na kupadilisha au huenda mtu anasikia ujungu katika meno pia anaweza kupewa dawa itakayomsaidia.

Mahali hapa pana daktari wawili wanaoshughulikia mgonjwa mmoja ili aweze kupata matibabu. Matibabu haya ni ya meno huenda mgonjwa ana shida ya meno nao daktari wanamshughulikia aweze kuangalia kwamba amepata matibaba inayofaa.

Mahali hapa pana dawa yanayotumiwa kutibu magonjwa yasiyokuwa au yasiyokuwa na nguvu sana. Dawa haya yanapatikana kwenye sehemu za kuuza dawa - maduka ya dawa au huenda pia, wanapewa wagonjwa wakati wanapotembela sehemu za matibabu au hospitali.

Mahali hapa ni msalani, inatumika na watu wengi na inafanya kazi mzuri sana. Watu wanapotoka hapa wanahitajika ya kwamba waweze kuosha mikono yao.

Kwenye sehemu za matibabu au za kupeana dawa tunaelewa ya kwamba watu hawa wanatekeleza shughuli za kupeana chanjo ili kukinga watoto wachanga wasiweze kupatwa na magonjwa yanayowapata watoto wachanga.

Kwenye hospitali ya wagonjwa wa meno, daktari anawashughulikia na kuwapa matibabu watu hawa wenye shida za meno.

Kwenye chumba cha matibabu tunafahamu ya kwamba mahali hapa ni mahali pa kufanya upasuaji kwa wagonjwa waohitaji matibabu ya hali ya juu kwa magonjwa yasiyotibika.

Kwenye sehemu za matibabu au hospitali kwa daktari wa maswala ya meno, anaelezea mteja ambaye ni mgonjwa kuhusu meno au yale yanayoona kwenye chombo anachotumia kuelezea kupitia mchoro wa meno kwenye kile alichoshikilia.

Hapa pana dawa au vidonge vinavyotumika kuwatibu watoto wachanga dhidi ya ugonjwa ambazo huwa zinashika watoto wachanga. Dawa hii inatumika kupea watoto wadogo ili kusaidia kukinga au kufanya magonjwa yasishike watoto wachanga.

Mahali hapa inaonekana kuwa ni sehemu ya msalani au chooni, watu wanapotoka chooni wanafaa kuona kwua, pale wanapotokea ni safi, na wanapotoka wanafaa kuhakikisha yakwamba wameweza kunawa mikono vizuri kwa kutumia maji na sasbuni.

Mahali hapa kuna mama mmoja ambaye ameketi chini naye kuna daktari anayemshughulikia kumpa matibabu. Matibabu haya inaweza kua chanjo inayotumika kukinga au kuzuia magonjwa ambayo yanatarajiwa kuwa inaweza kuja hapo mbeleni.

Mahali hapa panaonekana madaktari wawili, wanaoshughulikia mgonjwa mmoja ambaye anatibiwa meno, mahali hapa panaonekana yakwmaba huenda wanafanya shughuli ya kutibu watu wenye shida za meno, mgonjwa akiwa amfungua mdomo wake ili meno yake yaonakane.